Muuzaji wa ndizi akiwa katika soko akiuza ndizi nyingine zilizopangwa jumbe mezani, na huku kuna mama anasimama na anauza hizo ndizi.

Ng'ombe aliyedhirika vibaya na ugonjwa la lumpy skin disease unaosababisha uvimbe na vidonda kwenye ngozi.

Watu watatu waliovaa mavazi safi wakishiriki katika shughuli ya maandalizi ya chakula au bidhaa ya maziwa ambapo wawili wanasimamia sufuria juu ya jiko na mmoja ameketi kando akitazama.

Tunda la ndizi zilizokoma ,ndizi ni tunda laini la damu linaloliwa ikiwa mbichi au kupikwa na ni chacho kizuri cha vitumbulisho kama kutosha.

Mimea ya migomba iliyoadhirika na ugonjwa au ukame ambapo baadhi ya majani yake yaamekauka na kuwa ya kahawia.

Watu wakichuja maziwa mgando kwa kutumia vyombo vya plastiki na kuyamimina kwenye sinia na vyombo vya plastiki. Kuna rangi aina ya mbalimbali.

Huku kuna mwanaume amesimama hapo ako na paipu ya maji kwa mkono yake na anaosha ng'ombe na huyu ng'ombe anasimama hapo na kuna ng'ombe wengi wako na huku wanasimama.

Watu wawili wakiosha ng'ombe kwa kutumia yana brashi katika mazingira ya kisiasa ya mifugo. Ng'ombe wamefungwa katikati sehemu ya maalum ya kuoshewa na maji.